Maafisa kutoka wizara ya maji na matibabu ya majitaka wanaonekana wakikagua mto ambapo inaonekana majitaka yamevujia ndani yake na hali hiyo inaleta hatari kwa maeneo yanayozunguka. Pia, mpiga picha anaonekana akichukua picha za tukio hilo.

Naona wanaume waliovaa buti na glavu za usalama pamoja na wengine wasio nazo, wakitumia fimbo ndefu kuondoa taka zilizoanguka kwenye mto. Maji yanayotiririka yanaonekana kuwa na rangi nyeusi na machafu, yakiwa yamechafuliwa na taka. Nyuma kuna tovuti la kutupa na unaonekana moshi unatoka kwenye lundo la taka. Ng'ambo kuna nyumba zinaonekana pia.